Mzee ambaye anatizama maandiko yanayoandikwa na mganga kwa sababu ukiangalia pale juu imeandikwa dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kumfunga mke au mume. Kwa hivyo picha nayo imebanwa katikati ya miti miwili.

Wamama wanne ambao wametoka kuchota maji kisha wakaekelea ile mitungi ya maji juu ya kichwa. Wenginewao wamejifunga vitambara kwa kichwa lakini wengine wamebeba ivo.

Kijana ambaye anapanga dawa kwenye yaitwa vipi yaani ile imetengenezwa na mbao ya kuweka zile dawa. Kijana anajaribu kuzipanga nafikiri anachukua video pia.

Teknolojia njema sana ambayo inatumika kuosha mikono kisha maji yanamwagika ndani ya kijidude hicho ambacho cha fanana na ndoo, kisha maji mengine yaenda chini yale machafu kwa ndoo iliyo chini.

Wauguzi wawili na jamaa mmoja ambaye anakaa ni kama haskii vizuri. Kwa hivyo wanamuangalia wajue shida iko wapi wajue vile watamsaidia.